"ATM" kutoka benki ya "Equity" inayotoa huduma masaa ishirini na nne, kioo cha kuonyesha matangazo kwa sasa kikiwa kinawaka kuonyesha saa ishirini na nne sehemu ya kuingizia kadi inayomulika kijani kuonyesha iko tayari, sehemu ya kutoa na kuchukua hundi.

Tangazo la benki ya Absa likihamasisha matumizi ya wakala wa benki waliopo karibu na wateja, maelezo ya huduma ya kibenki kauli mbiu usiende mbali na benki hapa mtaani, huduma zinazotolewa ni kutoa pesa, kuweka pesa pamoja na kulipa bili upatikanaji wa huduma za kifedha hata vijijini kwa urahisi.

Kaunta ya baa ikiwa na mapambo ya chupa mbalimbali ikiwemo bia kuna huduma ya malipo ya kidigitali mteja akiwa ameshika kinywaji aina ya divai

Watu wengi wakiwa wamevalia mavazi mbalimbali na mazuri yakuvutia wakiburudika ndani ya baa au kilabu cha usiku. Kuna vinywaji mezani vya aina mbalimbali, taa za rangi na mandhari ya giza yenye mapambo yakuvutia. Yote haya ni viashiria vya mahali pa burudani ya usiku.

Bango la matangazo la dramuzirodi limewekwa nje ya jengo la ghorofa, ni sehemu ya burudani inayojumuisha hoteli pamoja na baa ikitoa chakula bora cha uhakika, bango linaonyesha pia chupa na glasi ya bia ya amusteli, ikiashiria kuwa na moja ya vinywaji vinavyopatikana hapo.

Duka la wauzaji wa magari ya chapa ya "Hyundai" likiwa limezungushiwa uzio wa chuma, na magari yanaonekana yakiwa ndani ya jengo hilo la kioo, nembo na maandishi ya "Hyundai", yako kwenye bango kubwa juu ya jengo.

Wauzaji wa magari wanamkabidhi mteja funguo ya gari jipya mbele ya duka la magari, biashara ya magari huuza magari mapya na yaliyotumika hutoa huduma kama mikopo bima na matengenezo, huchangia ukuaji wa uchumi na upatikanaji wa usafiri wa kisasa.

Magari mapya ya toyota (RAVA4), yakiwa yamepangwa kwa mstari jambo linaloashiria kuwa yako kwenye eneo la wauzaji wa magari, hii ni sehemu ambayo magari mapya au yaliyotumika kuuziwa wateja wauzaji wa magari mtoa huduma kama uuzaji wa magari kwa rejareja na mikopo.

Sehemu ya uuzaji wa magari ikiwepo na gari moja lililofunguliwa kwa ndani upande wa nyuma kukiwa na viti vya ngozi vyenye rangi ya krimu na nafasi kubwa ya miguu sehemu ya kuweka mikono mlangoni na pia paa linaloonekana; hii gari ni ya kisasa na ya kifahari.

Magari mapya aina ya Toyota corora cross yakiwa yamepangwa kwa mstari katika eneo ambalo linaloonekana kuwa la biashara. Hii ni mfano mzuri wa huduma za uuzaji wa magari chini ya sekta za huduma za kifedha. Magari mapya aina moja na rangi moja inaashiria hisa ya muuzaji mkubwa wa duka la magari.

Mashine ya maziwa ikiwepo na jokofu kubwa lenye ATM ya maziwa; kifaa cha kisasa kinachotumika kuuzia maziwa ya kopo na maziwa ya maji, yaani kiasi chochote mteja anachotaka kwa ajili ya matumizi yake kwa njia ya mitambo ya kiautomatiki.

Duka la bidhaa la maziwa linaloitwa Akris milki maandishi kama "maziwa freshi yanapatikana hapa", yanaonyesha kuwa maziwa safi huuzwa hapo mchoro wa ng'ombe na mandhari ya kijani kuashiria uzalishaji wa maziwa kutoka kwa ng'ombe waliotengenezwa kwa ajili ya maziwa.

Mashine ya kuuza maziwa "milk ATM" ambayo inaonyesha shughuli ya kisasa ya usambazaji wa maziwa. Mashine hiyo kutoka taasisi "tasmats milk ATM" ikiwa ndani ya duka linatoa huduma ya maziwa kwa vipimo vidogo kulingana na uwezo wa mteja.

Duka la kuuza vitu vya kila siku lenye jokofu kubwa la maziwa lenye "ATM" mashine ya kuuza maziwa kwa rejareja; Mteja anaonekana akitumia mashine kujaza maziwa kwenye chombo chake, imewekwa kwenye duka au sehemu muhimu za maziwa kwa wateja.

Duka la bidhaa za maziwa linaloitwa maziwa matamu, hili ni duka la kisasa lililobobea katika uuzaji wa bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa jina la duka ni maziwa tamu, bidhaa zinazopatikana kama ilivyoandikwa kwenye bango pembeni yanayosomeka maziwa mtindi, freshi na jibini.

Duka la kisasa la kuuza maziwa maarufu kama "ATM ya maziwa", chini ya jina la "Eden Farm Dairies". "Maziwa ATM"', ni mashine ya kiutomatiki inayowezesha wateja kununua maziwa kwa kiwango wanachotaka, kuanzia kiasi kidogo kama mililita mia hadi lita kadhaa.

Mlango wa duka dogo linalouza bidhaa za maziwa. Sehemu ya mbele ya duka imepambwa kwa mabango ya rangi ya samawati na nyeupe, yanayoonyesha picha ya maziwa safi, bidhaa za maziwa na nembo za chapa mbalimbali.

Duka la bidhaa za maziwa ambalo lina nembo ya maziwa freshi na muundo wa ngozi ya ng'ombe, likiwa limejaa bidhaa kama maziwa, mikate, mayai na bidhaa zingine zinazohusiana na maziwa. Muundo wa duka unaofanana na mbuzi na ng'ombe ukionyesha uhusiano moja kwa moja kwa bidhaa za maziwa.

Kituo cha mauzo ya maziwa kinachojulikana kama "ATM" ya maziwa kilicho ndani ya duka kubwa, hiki ni kifaa kinachotumika kuuza maziwa safi ya shambani kwa wateja kwa kiwango wanachokitaka. Huduma hii inaangukia katika kundi la huduma za kifedha na biashara ndogondogo, huduma ya maziwa ni safi na kwa bei nafuu.

ATM ya maziwa inayotumika kuuza maziwa safi kwa wateja kwa bei nafuu kuanzia shilingi kumi za Kenya. Hii ni mfano mzuri wa duka la bidhaa za maziwa. ATM ya maziwa huruhusu wateja kununua maziwa kwa kiwango chochote wanachotaka kwa kutumia pesa taslimu. Maduka haya mara nyingi huuza bidhaa nyingine kama siagi, pamoja na mtindi.

Kioutomotela cha maziwa chenye maandishi ya maziwa freshi, yanaashiria kuwa duka huuza maziwa safi yasiyochemshwa. Mashine hii hutoa maziwa kwa vipimo vidogo kulingana na kiasi cha pesa mteja alichonacho. Inaendeshwa na teknolojia ya kujihudumia, ambapo mteja huweka pesa na kupata maziwa moja kwa moja kutoka kwenye mashine.

Duka la maziwa linalomilikiwa na chama cha ushirika cha wafugaji kwa jina "Mwaiga dairy farmers cooperative limited ". Duka hilo limeandikwa matangazo mbalimbali ikiwepo maziwa freshi kila siku, maziwa safi kutoka kwa wafugaji wetu, maziwa tayari kwa kunywa, unaweza kunywa hapa au kuchukua uende nayo nyumbani.

Duka la bidhaa za maziwa hususani linalouza maziwa safi kwa kutumia mashine aina ya kiotometera ya maziwa kuna maelezo yaliyoandikwa katika jokofu hilo "nunua maziwa fresh hapa", huduma ya haraka na safi kwa wateja mashine ya kisasa ya maziwa kiotometera.

Duka la vitu vya samani lenye mpangilio wa kisasa kuna sofa nyeupe ya kona ya "L" iliyo mbele pamoja na aina mbalimbali za fanicha kama meza, viti na mito ya mapambo, ukuta wa nyumba unaonyesha mifano ya vitambaa na mito kwa ajili ya wateja.

Duka la kuuza vitu vya samani hasa vitanda na magodoro, magodoro yako yamepangwa vizuri kwa majaribio ya wateja. Kuta zina mabango ya kielelezi kuhusu bidhaa na faida zake, taa za dari za kisasa zinaongeza muonekano bora wa duka.

Duka la kutengenezea vitu vya samani, lina kitanda cha mbao chenye ubora mzuri, kikiwa kwenye karakana ya useremala, kinaonyesha kazi ya ufundi wa mbao katika utengenezaji wa samani za ndani, hasa vitanda vya kulalia, mtengenezaji anaonekana akifanya kazi kwenye samani nyingine kwa nyuma.

Vitanda vya chuma na mbao vinavyouzwa katika duka la samani. Biashara ya kuuza fanicha kama vitanda, meza na viti samani hizi hutengenezwa kwa mbao, chuma au plastiki utoa ajira kwa mafundi selemara na wanaochomelea.

Samani za kisasa zikiwemo sofa ya kona, yenye rangi ya kijivu na viti virefu vya manjano, zikiwa zimepangwa mbele ya maduka ya kontena, ni bidhaa za wauzaji wa samani wanaobuni na kuuza fanicha bora kwa matumizi ya nyumbani, pamoja na matumizi ya ofisini.

Watengenezaji wa samani mbalimbali, wametengeneza vitanda vya ghorofa vilivyopo na ngazi zilizotengenezwa kwa njia ya kupinda, vitanda hivi ni vya kupendeza na vya kisasa vinafaa katika majumba pamoja na mashule mbalimbali, wauzaji hawa wanatumia mbinu nzuri ya kutumia mbao ngumu ili kufanya iwe imara.

Duka la kisasa la kuuza vitu vya samani. lina viti vya kisasa vya ngozi pamoja na viti vya kupumzikia; kuna bidhaa mbalimbali kama vile sofa za ngozi nyeusi zenye sehemu ya kuhifadhi kikombe na soketi ya kuchajia ya umeme, ishara ya ubunifu wa kisasa. Viti vya aina tofauti kwa matumizi ya nyumbani na ofisini.

Samani za ndani zilizopangwa katika duka la kutengenezea na kuuza samani. Kuna sofa yenye mto laini wa kijivu na miraba ya mistari, pamoja na meza ya kahawa, na stuli ndogo zinazolingana kwa rangi ya mitindo. Mali hizi ni nzuri sana.

Kitanda cha mbao kilichotengenezwa kwa ustadi mkubwa huu ni mfumo halisi wa bidhaa kutoka kwa wauzaji wa vitu vya samani, hiki ni kifaa muhimu katika sekta ya biashara ya vitu vya samani kitanda cha mbao kimetengenezwa vizuri na ni kigumu.

Meza ya chakula ya mbao yenye viti nane na kwa nyuma kuna makochi ya aina mbalimbali, Hii ni dhahiri kuwa ni eneo la biashara za samani. Meza ya mbao ya kifahari na viti vilivyotengenezwa kwa ustadi mkubwa, Makochi ya rangi tofauti yaliyojaa nyuma ya meza yanaonesha aina mbalimbali za samani zinazouzwa.

Viti vya samani vya ofisini meza ya mbao ya ofisini inayofaa kwa matumizi ya meneja au afisa wa ngazi ya juu, mazingira yanaonyesha duka la samani lenye taa na vioo vya kisasa, wateja wanaweza kuangalia na kujaribu bidhaa kabla ya kununua.

Seti za samani za mbao zilizotengenezwa kwa ustadi zikiwemo: kabati la mbao lenye milango miwili linalofaa kwa kuhifadhi vyombo au mavazi, meza ya kati ya mbao ya umbo la mstatili, viti viwili vya mbao vilivyo na makushoni meusi kwa ajili ya starehe.

Wauzaji wa maduka ya samani, hasa vitanda vilivyotengenezwa kwa muundo wa chuma na mbao, ambavyo ni imara na hudumu kwa muda mrefu, muundo wa vitanda unaonyesha ubunifu wa kipekee ukiwa na mapambo ya mbao kwenye sehemu ya kichwa cha kitanda, hii ni sehemu ya biashara ya samani ambayo huhusishwa na mafundi seremala.

Samani iliyotokana kwa kazi ya useremala wa kisasa, imetengenezwa kwa mbao imara yenye uimara na mvuto wa asili ubunifu wake wa kipekee; unaendana na matumizi mbalimbali kama meza ya kupokelea wateja, kaunta ya duka au ofisi samani ya ndani au hotelini.

Chumba cha hoteli kilicho na mandhari ya kisasa na ya kuvutia kinachoangazia sekta ya huduma za kifedha katika hoteli, kitanda cha kifahari kilichopambwa vizuri kwa madoido ya mapazia na mito ya rangi, samani za kisasa kama dawati la kazi, kiti, taa ya kusomea na muonekano wa usafi na nafasi.

Soko la kienyeji, ambapo mfanyabiashara mmoja ameketi chini huku akiuza machungwa na mazao mengine kama bamia na pilipili hoho. Watu wengi wanaonekana nyuma yake, wakifanya manunuzi na kuuza bidhaa zao, jambo linaloonesha uchangamfu wa soko.

Soko la kienyeji ambalo ni sehemu muhimu ya huduma za kifedha na biashara katika jamii nyingi za afrika mashariki, hii ni shughuli ya uuzaji wa bidhaa za kilimo astanyanya ambazo kuuzwa kwa rejareja moja kwa moja kutoka kwa wakulima pamoja na wauzaji hadi kwa watumiaji wa mwisho.

Soko la bidhaa za nyumbani ambapo bidhaa mbalimbali kama sufuria, birika, majiko ya umeme, na vyombo vya jikoni vinawekwa kwa ajili ya kutangazwa pamoja na kuuzwa kwa wateja. Bidhaa nyingi za vyombo vya jikoni zimepangwa kwa mtindo wa kuvutia wateja kwenye meza.

Mama mjasiriamali akiuza bidhaa mbalimbali za kilimo ikiwemo nyanya akiwa analipwa kwa kidigitali juu amevalia kofia ikiwa inaonyesha taasisi katika eneo hilo

Soko kuu la matunda, ambapo kuna wauzaji wawili wakihudumu kwenye vibanda vya kuuza matunda, matunda yanauzwa ni pamoja na maembe, machungwa, maparachichi, mapera, tikitimaji, ndizi na zabibu, mabanda yamepangwa kwa namba, kuashilia mpangilio wa biashara ndani ya soko rasmi na soko la wazi lililo na utaratibu.

Eneo kubwa lenye watu wengi kuachiwa ndani ya soko la ndani, bidhaa mbalimbali kama mifuko ya mikono, nguo na vifaa vya nyumbani zinaonekana kuuzwa katika eneo hilo. Soko linaonekana kuwa na shughuli nyingi na kuna mwingiliano mkubwa wa wauzaji pamoja na wateja.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi za biashara ya matunda na mbogamboga, wananchi wakiwa wananunua na kuuza bidhaa mbalimbali zikiwemo maembe, maparachichi, ndizi, pilipili hoho na maboga. Mazao ya shambani yamepangwa ardhini na kwenye magunia pamoja na kwenye vikapu.

Mfanyabiashara akiwa sokoni akipanga machungwa na matunda mengine kama matikiti, ndizi, mapera, maembe na matufaa. Mazingira ni safi na yenye mpangilio mzuri wa bidhaa. Hutoa ajira na kipato kwa wakulima na wafanyabiashara wadogo wadogo. Huchangia usambazaji wa lishe bora kwa jamii.

Soko kubwa lililosheheni nyanya pande zote. Soko hilo limejaa maboksi ambayo ni ya plastiki, pamoja na maboksi ya mbao; ambayo yote yamesheheni nyanya. Muuzaji wa nyanya anamuuzia mteja, akiwa na furaha kwa sababu nyanya zake ni nzuri.

Soko la biashara ambapo bidhaa za kilimo kama: karoti, ndizi, mboga zingine zinauzwa moja kwa moja kwa wateja, mfanyabiashara aliyesimama sokoni ni muuzaji wa bidhaa mbalimbali. Mazao yanayouzwa ni matokeo ya huduma za kilimo kama vile umwagiliaji na matumizi ya mashine za kilimo.

Soko la kijiji mahali ambapo shughuli nyingi za kibiashara zinaendelea. Katikati tunamuona mfanyabiashara mmoja ameketi akiwa amevalia vazi la rangi ya waridi na kitenge, akiwa amezingirwa na bidhaa mbalimbali za chakula ambazo anauza; amepumzika kidogo akisubiri wateja.

Sehemu za huduma za kifedha kwa simu, kuna duka la m-pesa huduma ya kifedha kupatikana kwa simu, wateja wa kihudumiwa dirishani, na ujumbe wa ofa maalumu na bidhaa nyingine kama nazi na nguo pembeni, pakiwepo na ndoo zenye rangi mbalimbali.

Jengo la biashara la mjini, ambapo huduma za kifedha za mitandaoni kama "Mpesa, Equity, KCB na CO-OP Bank" zinatolewa. Hii ni sehemu ya kawaida katika maeneo ya mjini na vituo vya mabasi, ambapo watu hupata huduma za kifedha kwa haraka.

Jengo la makazi au biashara ambalo linaweza kuhusishwa na sekta ya biashara ya mali isiyohamishika. Jengo jipya lenye paa la rangi nyekundu na kuta za rangi nyeusi. Lina madirisha mengi ya kisasa na roshani, ishara ya jengo la ghorofa. Mazingira ya nje yana nyasi na mimea mingi mingi.

Jengo la kisasa lenye ghorofa nyingi ambalo linatambulika kama sehemu ya mali isiyohamishika ya kibiashara, majengo kama haya hutumika kwa makazi ya watu, ofisi za biashara, hoteli, au huduma nyingine za kifedha.

Duka kubwa na la kisasa likiwa limepambwa kwa taa nzuri na bidhaa zake zikiwa zimepangwa kwa ustadi wa hali ya juu, duka hili linajishughulisha na uuzaji wa bidhaa za zikiwa aina mbalimbali ikiwemo vinywaji pamoja na vyakula.

Duka kubwa la kuuza nguo ambapo kuna nguo za watoto na watu wazima pamoja na makoti ya kuzuia baridi na viatu. Mandhari ni safi yenye mwangaza mwingi na usanifu wa kisasa unaofaa kwa ununuzi wa nguo za starehe na nguo za baridi.

Kituo cha biashara cha kisasa chenye ghorofa kadhaa za maduka ndani ya jengo moja, maduka ya bidhaa tofautitofauti kama vitabu, nguo, vifaa vya shule na vipodozi. wateja wakinunua bidhaa mbalimbali katika mazingira safi na salama bidhaa zimepangwa vizuri.

Duka la Woolworths ni moja wapo la duka la kifahali ndani ya jengo la duka kubwa, bidhaa zinazouzwa ni pamoja na nguo, viatu, vifaa vingine vya mitindo muonekano wa kisasa unaovutia wateja kwa usafi, mpangilio mzuri na muangaza mzuri.

Sehemu ya duka ya ndani ya jengo la biashara, hasa sehemu ya mavazi ya watoto wa kike wenye umri wa mwaka mmoja mpaka saba. Kama ilivyoandikwa kwenye bango juu ya sehemu ya bidhaa, mavazi ya watoto wa kike kama vile; fulana, suruali na sketi, bei ya bango inaonyesha ni shilingi mia saba.

Mnunuzi aliyeshika chupa mjs mayonizi kwenye mkono wake, ndani ya duka la rejareja ambalo ni duka kuu. Rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali za vyakula, zipo upande wa kushoto na kulia. Sakafu ni safi na mwanga wa asili unaonekana kutoka upande wa mbele.

Shughuli za uhifadhi na uuzaji wa nyama zilizosindikwa, ambazo zinafanyika katika soko kuu. Muuzaji anashika kifurushi cha soseji kilichopakiwa kwenye mfuko wa plastiki. Mazingira ni safi na ya kibiashara, yakiwa na vifaa vya kisasa vinavyoendana na huduma za rejareja za vyakula.

Mlango wa mbele wa duka kubwa la rejareja linaloitwa "hood mati SUPERMARKET" jina la "supermarket" limeandikwa kwa herufi kubwa juu ya ingilio kwa rangi ya; manjano, kijani na nyeupe. Milango miwili ya kuingilia iko wazi na bidhaa mbalimbali zinaonekana zikiwa zimepangwa karibu na mlango.

Mandhari ya ndani ya duka la kisasa kuna bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye maboksi ya uwazi kama vile: nafaka au vyakula vinavyopimwa kwa uzito. mfanyakazi aliyevalia sare ya rangi ya machungwa yupo kazini na mteja mmoja amesimama karibu na mazingira safi na yenye kupendeza.

Duka kuu linalouza bidhaa za rejareja ambapo mteja ameweka bidhaa kwenye kapu la ununuzi, mteja amenunua bidhaa mbalimbali ikiwepo nyama jokofu la kioo linaonyesha bidhaa za vyakula, zinazohitaji ubaridi maandishi ya nyuma, yanaonyesha sehemu ya matunda pamoja na mboga za majani ishara ya bidaa mbalimbali za chakula.